Muuguzi mwanamke ambaye amevaa sare ya bluu na Lipstick nyekundu, anamwangalia mtoto mchanga aliye ndani ya kisanduku cha glasi. Anatumia stethoskopu kumchunguza mtoto huyo, ambaye analala kwenye kitambaa meupe.

Duka lenye rafu nyingi zilizojazwa chupa za dawa na miti shamba zenye rangi mablimbali. Katikati kuna makopo makubwa ya plastiki na chini kuina picha zenye michoro mbalimbali. Ikiwa pamoja na picha ya mtu ambaye amevalia nguo ya kitamaduni.

Mwanamke mzee ambaye amevaa kilemba cha rangi ya zambarau na nguo ya rangi ya kijani kibichi, anainama kwenye kisima cha saruji akiwa anaosha kitu. Anatabasamu na anaonekana mwenye furaha kubwa.

Daktari wa meno ambaye amevaa glavu za rangi ya buluu, anatumia kifaa cha meno kutibu jino la mgonjwa. Kifaa hicho kina rangi ya zambarau na fedha na mgonjwa amefungua mdomo wazi.

Mkono wenye glavu nyeupe unashikilia sindano na chupa ndogo yenye jina vaccine imeandikwa . Asili ya picha hii ni bluu isiyokolea huku glavu ikificha sehemu kubwa ya mkono. Kifaa cha sindano kina ncha ya kijani na kichupa cha kioo kina mfuniko wa fedha.

Madaktari watatu ambao wamevaa nguo za buluu na barakoa nyeupe wanafanya upasuaji. Wote wamevaa glavu nyeupe mkononi na kofia za buluu kuchwani uku wakizungukwa na vifaa vya upasuaji mle ndani.

Daktari wa meno ambaye amevalia vazi la bluu na glavu nyeupe, anamwangalia mwanamke aliyelala kwenye kiti. Mwanamke huyu amefungua mdomo na amevaa vazi la bluu huku daktari akitumia kifaa chenye mwanga wa bluu kutazama meno yake.

Mzee anayeshikilia fimbo, amevaa shati la kiafrika lenye mchanganyiko wa rangi za blue , manjano na kijani, mzee huyu amesimama nje ya jengo la choo, karibu na chombo cha manjano na kijani kibichi cha mimea.

Magari yenye rangi mbali mbali yakiwemo ya buluu nà manjano yanapita kwenye barabara iliyojaa maji ya mvua. Watu wenye miavuli wanaonekana nyúma ya magari hayo na kuta za saruji zikizunguka eneo hilo.

madaktari wawili wa meno, mmoja amevaa shati la buluu na mwingine koti jeupe. Wanatibu mwanamke aliyelala kwenye kiti maalum. Wote wamevaa barakoa na glavu nyeupe huku wakitazama mdomo wa ngonjwa.

Wanawake wawili mmoja amevaa koti jeupe mwengine amevaa shati la kijani lenye herufi za buluu. Wako karibu na matanki madogo ya buluu ya kunawa. Kila mmoja amevaa barakoa huku mwanaume aliyevaa sare za kijeshi akisimama nyuma yao.

Chupa la Zephania Life Herbal Clinic Detox, lenye rangi ya kijani na nyeupe linaonekana wazi. Limeandikwa asilimia mia na linaonyesha mchoro wa viungo vya ndani vya mwanadamu. Liko kwenye uso wa mbao, likiashiria dawa ya asili ya kutoa sumu mwilini.

Chupa za chanjo ya homa ya manjano zikiwemo ndogo yenye yellow fever vaccination imeandikwa. zimetulia kwenye sehemu laini yenye rangi ya kahawia. syringe yenye sindano pia imewekwa karibu. Barakoa za blue zimelala kando, zikionyesha tahadhari za kiafya.

Daktari amevaa koti la blue na barakao, akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti, amefunikwa na kilemba cha blue . Daktari anaonekana akimchunguza mgonjwa menoni. Wote wamezingatia usalama.

Mwanaume akiwa amevalia koti jeupe la daktari, kofia ngumu nyeupe, na barakoa ya buluu anashika chupa ya kijani kibichi na nyeupe huku akikagua mitungi ya oksijeni na kijivu na nyeupe. Eneo hili linaonekana kuwa ndani ya jengo, na ishara ya Inspection Area imening'inia ukutani.

Timu ya madaktari inafanya upasuaji muhimu. Wote wamevaa nguo za kijani na barakoa. Wagonjwa wamelala kwenye meza ya upasuaji. Vifaa vya matibabu vimepangwa kando. Chumba kinaonekana kuwa na vifaa vya kisasa.

Moto mkali unateketeza nyumba huku moshi mweusi ukifuka angani. Nyumba inaonekana imeharibika vibaya na inaweza kuwa ni chanzo cha hasara mkubwa. Tukio hili linahitaji hatua za haraka kutoka kwa wazima moto.

Haya ni manyumba yaliyoathirika na mafuriko. Inaonyesha watu wakiwa wamevalia nguo za rangi ya nyekundu na mwingine akiwa amevalia vesti nyeupe wakitembea kwenye maji machafu. Mafuriko yamefunika njia ya kutembea na maji yanaonekana yakifunika nyumba na barabara za watu.

Tanki kubwa ya blue limeonekana limejaa maji safi. Limeandikwa we drink clean water donated by help care. Watoto watatu wamekusanyika karibu mmoja akijaza chupa. Mwanamke amesimama nyuma yao akiwasubiri.

Bidhaa tatu za dawa ya Mtiki yenye rangi ya kahawia na vifuniko vya kijani zikiwa na lebo za zambarau zimepangwa mbele. Karibu nazo kuna makopa mawili ya mkoko yenye vifuniko vyeupe na lebo za kijani. Mandhari inaonekana kuwa safi yenye rangi nyeupe.

Daktari wa macho anachunguza mgonjwa kwa umakini mkubwa. Anaketi na kutumia kifaa maalum kuangalia macho. Mgonjwa anatulia akipokea huduma ya afya. Chati za macho zimebandikwa ukutani.

Shamba la mahindi limevamiwa na kundi kubwa la nzige wenye rangi ya kahawia na madoadoa meusi. Wakiwa wametoa kwenye majani ya mahindi n kuanza kuharibu mimea. Nzige hawa wanataharisha usalama wa chakula wakiashiria tisho kubwa kwa wakulima wa eneo hili.

Hawa ni madaktari wawili wanafanya upasuaji maridadi, wote wamevalia sare za kijani, kofia na barakoa. Mmoja ana miwani. Mikono yao inaonekana ikifanya kazi kwa umakini mkubwa. Eneo lina taa kali, likionyesha chumba cha upasuaji.

Wauguzi wa wili wanashughulikia watoto wachanga wawili, walio lala kitandani mwa hospitali. Uaguzi hao wamebalia sare nyeupe, na wamainama kuelekea katika vitoto hawa. Mama mzazi wa watoto hawa kuwa na mtazamo: vitoto vimefunikwa kwa vitambaa vyenye rangi, nyingi. Chumba kinakuta zapinki na vitanda, nyeupe.

Mama mchanga, akiwa na nywele ya rangi ya zambarau amevalia gauni la hospitali la bluu na nyeupe na anamshikilia mtoto mchanga kwenye mikono yake. Mtoto huyo amevaa kofia nyeupe na amefunikwa kwa blanketi nyeupe huku mama akimwangalia kwa upendo na furaha.

Moshi mweusi unatoka kwenye kitu kinachowaka. Umati wa watu umekusanyika kuangalia tukio, inaonekana ni ajali mbaya labda lori la mafuta. Hali ni hatari na hofu. Watu wanashuhudia moto mkubwa.

Mwanamke ambaye amevaa sare nyeupe na nyekundu anampatia mtoto chanjo ya matone mdomoni. Huku mama yake akiwa amemshikilia kwa upendo. Mama huyu amevaa sweter ya rangi ya damu, ya mzee na kofia nyekundu, akionyesha utulivu na uangalifu.

Mwanamke aliyevalia sweta ya manjano akiwa anatabasamu pana na kidole gumba juu, ameketi kwenye kiti daktari wa meno amevaa sare nyeupe na kofia ya buluu anamkumbatia mgonjwa wake. Mandhari inaonekana kuwa katika chumba safi cha kliniki.

Daktari wa meno amevalia mavazi ya blue, koti jeupe, kofia ya blue na barokoa anamhudumia ambaye mgonjwa ambaye amevaa miwani ya kinga kwenye kliniki ya meno. Mgonjwa mwanaume ameketi kwenye kiti huku akifanyiwa matibabu ya meno.

Watoto watatu wenye tabasamu pana, wamevalia nguo za kitamaduni wanatazama wakiwa wametana mikono iliyo jaa udongo wao ni watoto wa kiafrika wakiwa wamevalia nguo za buluu, zambarao na nyeupe. Mandhari ina viti nyuma ikionyesha mazingira ya kiasili.

Katika mkusanyiko wa watu, wengi wamevaa barakoa na kuwa na glavu. Wengine wameshikilia zana za kufanyia usafi. Inaonekana ni kampeini ya afya au usafi wa mazingira. Wanongea na kuelekezana. Hali inaashiria kujitolea kwa jamii.

Mwanamke ambaye amevaa buibui jeusi amesimama katika eneo kame. Kuna miti mikavu na mifupa ya wanyama walioangamia kwa ukame. Udongo wa kahawia unaonekana kupasuka. Mazingira ya jangwani yanaonyesha hali ngumu ya maisha.

Mwanaume mgonjwa amevalia vesti ya kijivu na suruali ya kijivu. Amelala kitandani huku akifunikwa na kitambaa cha bendeji kichwani. Anaonekana akipumzika chumbani humo. Chumba cha hospitali kina ukuta za rangi ya bluu na manjano.

Mama mwenye tabasamu amevalia gauni la kijani kibichi ana mshikilia mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi ya rangi ya waridi, na kofia nyeupe. Anaonekana kuwa mwenye furaha na kuridhika. Huku kitanda cha hospitali kikiwa nyuma, akaonyesha uhusiano wa upendo na watumizaji.

Huu ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali. Kuna chupa za vinywaji, vyungu na shanga. Baadhi ya vitu vinaonekana vya jadi, kama chupa ya kibuyu. Zimepangwa bila mpangilio katikati ya fujo, hali inaashiria labda duka la mitumba au vitu vya uganga.

Hili ni chupa cha mwarubaini herbal drink cha rangi ya manjano na kifuniko cheupe. Kimepambwa kwa picha ya miti mkubwa wa mwarubaini na kikombe chenye mvuke. Kimeandikwa marubaini herbal drink, neem mkilifi, na kinatoka epiteural naturals .

Kundi hili la watu wamesimama nje kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa. Wamevalia nguo mbalimbali za rangi tofauti na wote wamevalia barakoa wakionyesha umuhimu wa kutoa huduma hospitalini.

Afisa wa afya amevaa koti jeupe, barakoa ya bluu na tai ya bluu na nyekundu anazungumza na wenzake wote wakiwa wamevalia barakoa huku wakionyesha kitu. Nyuma yao kuna maboksi mengi yanayoonyesha mazingira ya ghala au duka la kuhifadhi bidhaa.

Nyumba iliyotengenezwa kwa nyasi imezungukwa na mafuriko huku wayu kadhaa wakijaribu kuokoa mali zao au kurekebisha makazi yao. Watu wamevalia nguo za kawaida zenye rangi mbalimbali wakipambana na hali ngumu ya mafuriko na kuonyesha uharibifu iliyosababishwa na maji mingi ya kahawia.

Dawa ya SHE NEED yenye asidi ya foliki na chuma ina chupa ya rangi ya waridi yenye vidonge sitini. Dawa hii inasaidia kuongeza nishati na kinga ya mwili, kuboresha ngozi, nywele, na kucha. Kurekebisha uzalishaji wa seli za damu na kusaidia ukuaji wa fetasi.

Afisa wa afya ambaye amevaa kofia la bluu na koti la bluu na fulana ya njano anampa mtoto aliyesimama chanjo, mama wa mtoto amevaa fulana nyekundu, anamshikilia mwingine, wengine walio karibu wamevalia fulana za manjano na wanatoa huduma za afya kwa jamii.

Mwanaume amevaa koti la rangi ya manjano na mifuko mingi. Anatembea ndani ya maji ya mafuriko akiwa amebeba begi ya bluu. Mtu huyo anaonekana akipita eneo lililofurika huku akiwa amevalia viatu vyeupe vya maji. Akionyesha udhabiti wa juhudi katika kutekeleza majukumu yake.

Muuguzi amevalia koti jeupe na sketi ya blue akimpatia mtoto chanjo ya matone mdomoni. Mama na wa mtoto amevaa fulana ya rangi ya chungwa na anamshikilia mtoto kwa utulivu na upendo. Muuguzi anaonekana akifanya kazi yake kwa umakini mkubwa.

Daktari amevaa koti jeupe anazungumza na mwanamume aliyevalia shati la kijivu ambaye anakaa kwenye meza ya uchunguzi. Daktari anatumia modeli ya sehemu ya mwili ya mwanamume ili kueleza kuhusu masuala ya afya ya uzazi akionyesha elimu na huduma za afya.

Mijengo yaliyojengwa kwa mabati yamefurika maji machafu. Watu wawili wanatembea kwenye maji hayo wakipambana na mafuriko. Vitu vingi vimeharibika. Hii ni hali inayoonyesha athari mbaya za mafuriko.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia sare nyeupe na mask ya rangi ya blue wanatoa huduma kwa mgonjwa kwenye kiti maalum cha meno. Mmoja wa madaktari anashika kifaa ya meno huku mwingine akitoa msaada. Vifaa vya matibabu vinaonekana kwenye meza ya chuma.

Mwanamke aliyevaa shati ya zambarau, kanga ya kahawia na barakoa ya manjano ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia cha Unicef. Mtoto mdogo amevalia shati la bluu anamtazama. Mandhari inonekana kuwa katika eneo la mtaa na nyumba za mbao na maduka madogo nyuma.

Hii ni eneo lililo kumbwa na mafuriko makubwa, ambapo barabara imeharibiwa na kuacha daraja ikionekana wazi. Umati wa watu ulioshutuka umekusanyika kando ya eneo hilo, wakiangalia uharibifu uliosababishwa na maji mengi ya rangi ya udongo, yaliyobeba matope na miti iliyong'olewa.

Mwanaume ambaye amevaa koti jekundu na kofia nyeupe, anasafiri kwa mtumbwi uliyojaa godoro na vitu vingine, kuna maji mengi yaliyozunguka mashua hiyo. Mazingira yanaonyesha mafuriko au anasafiri juu ya ziwa kubwa.

Chupa ya dawa ya Doctor's Recipes Iron plus, ina vidonge sitini vya mboga ndani na kofia nyekundu. Dawa hii imeundwa kuongeza kiwango cha chuma mwilini, husaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu na kukuza uzalishaji wa nishati.

Vidonge vya Azithroni mia mbili hamsini ya kutibu maambukizi ya ngozi, viungo na mifupa, vinaonekana vikiwa kwenye kisanduku cha rangi ya machungwa na nyeupe. Vina vidonge kumi na vimechapishwa na kampuni ya Mecoson. Dawa hii inatumiwa kwa matibabu ya magonjwa tofauti.

Kuna watu wawili wamevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi, wakiwa wamesimama karibu na gari la rangi ya kijivu lenye nembo ya the water project , wamevalia barakoa nyeupe na glavu nyeupe wakionyesha ishara za furaha na ushirikiano.

Familia hapa imeungana wakiwa na mtoto mchanga. Mama amevaa nguo za kulalia zenye miraba na kichwani ana kofia ya bluu. Baba amembeba mtoto aliyevaa kofia ya Santa . Wote wawili wanatazama mtoto wao kwa upendo.

Kundi la wanawake na wanaume wamevalia fulana za kijani na koti za blue wamesimama nje. Wengine wao wameshikilia kompyuta ndogo au simu mahiri. Wanaonekana kuwa tayari kwa kazi ya nje labda utafiti au sensa. Wakitabasamu na kuonyesha hari.

Daktari mwanaume amevalia koti jeupe la daktari na taa ya kichwa akikagua kifaa cha matibabu. Anakaa kwenye meza na karatasi mbele yake akifanya kazi yake kwa umakini. Nyuma yake kuna umati wa watu wengine waliovaa nguo mbalimbali labda wakisubiri huduma.

Barabara imeharibika kutokana na mafuriko. Ikiwacha shimo kubwa la udongo mwekundu. Kando ya barabara, watu wamesimama wakiangalia uharibifu. Maji ya kahawia yamejaa eneo hilo, na mandhari ina miti michache iliyotapakaa.

Huu ni uharibifu mkubwa wa ardhi kutokana na maporomoko ya udongo na mafuriko. Huku mti iliyong'olewa na udongo mwekundu ukitapakaa kila mahali. Watu wengi wakiwemo waliovalia sare za kijeshi wamekusanyika kando ya eneo hilo wakiangalia matokeo ya janga hilo.

Mwanaume akiwa amefalia mavazi ya kijani kibichi na kofia nyeupe anatumia kusafisha mikono kilichowekwa ukutani ameshikilia kikombe cha manjano mkononi mwake vifaa vya kunawia mikono ziko chini yake manthari inaonekana kuwa korindoni yenye rangi ya kahawia na nyekundu

Mkono uliovishwa glovu za bluu anashikilia sindano na chupa ya chanjo ya MMR.Chupa ina maandisha MMR vaccine ikionyesha kinga dhidi ya magonjwa hatari.

Mwanamke ambaye amevaa fulana nyeusi na nyeupe ameketi na amevalia barakoa ya blue akipokea chanjo mkononi mwake. Muuguzi amevalia sare nyeupe na saa nyeusi. Anatoa chanjo kutoka kwenye kisanduku cha rangi ya kijivu.

Mkebe wa rangi wa kijani ulio na tembe mia moja. Mkebe wenyewe umetengenezwa na kampuni wa Natures bounty. Tembe hayo ni yakuongeza madini ya chuma kwa mwili ya binadamu. Inasaidia katika utengenezaji wa seli nyekundu za damu. Ina miligramu sitini na tano.

Mkulima ananyunyizia dawa shambani. Amevalia vazi pamoja na maski ili kujikinga dhidi ya dawa haya. Anatumia kibuyu kubwa ya kubeba dawa. Mimea mingi ya kijani inaonekana. Milima na misitu ipo nyuma yake. Misitu hayo yakionekana yamenawiri.

Hii ni bango refu la afya. Lina ujumbe kuhusu kinga ya Ukimwi. Riboni ya rangi ya machungwa imeonyeshwa katikati. Watu wengi wamekusanyika karibu. Ni tukio la uhamasishaji.

Mkono huu uliovalishwa glovu nyeupe umeshikilia sindano na chupa ndogo ya chanjo. Chupa hiyo imewekwa lebo Vaccine . Mandhari ya nyuma ni bluu isiyo na madoa.

Mtu ambaye amevalia nguo yenye michoro ya rangi nyeusi na nyeupe anamimina vidonge vya rangi ya machungwa kutoka kwenye chupa ambayo imeandikwa Vitamin C kwenda kwenye kiganja cha mkono wake mwingine.

Muuguzi anamchoma sindano mtoto mchanga huku mama yake akimshikilia. Muuguzi amevaa nguo za buluu na stetoskopu akifanya kazi yake kwa umakini. Mama amevaa hijabu ya njano akimtazama mtoto wake. Chumba kina ukuta wa zambarao na mapambo.

Kuna chupa iliyoanguka, vidonge vingi vyekundu vimemwagika kutoka ndani yake. Karibu na chupa kuna kibarua chembamba cha kupimia, kifuniko cha chupa kipo kando kikiwa na kidonge kimoja tu, picha inaonyesha dawa ya virutubisho muhimu.

Mwanamke ambaye amevaa barakoa ya bluu na miwani, anapokea chanjo begani, muuguzi amesimama karibu akimchoma sindano. Mwanamke huyu amevaa sweta ya kijivu na nguo ya kijani. Nyuma kuna watu wengi wamekaa kwenye hema.

Hiki ni kisanduku cha dawa kinachoitwa Azomax 500 ambacho kina vidonge sita. Inaeleza kuwa ni anti-biotic yenye wigo mpana. Chini ya kisanduku kuna vidonge vitatu vyeupe vikiwa vimepangwa.

Muuguzi huyu anamtazama mtoto mchanga hospitalini. Amevalia sare za buluu na stethoskopu. Mtoto amelala ndani ya kitanda cha uwazi. Mazingira yanaonekana safi. Huduma za afya zinatolewa vyema.

Mtaalamu anamsaidia mwanaume huyu kufanya mazoezi. Wako chini kwenye mkeka yenye rangi tofauti. Kiti cha magurudumu kinaonekana nyuma. Mgonjwa huyu anaonekana kufurahia matibabu yale.

Mvua mkubwa umenyesha mjini, magari na vyombo vingine vimekwama kwenye maji. Watu wanatembea ndani ya maji yale machafu. Binadamu hao hawana kinga kutokana na baridi, pia kutokana na uchafu ndani ya maji.

Bonde la mchanga linaonyesha ngamia amelala chini. Mgongoni mwake kuna kifurushi chekundu. Inaonekana amechoka sana. Labda amelala au mgonjwa. Mandhari ni jangwa tupu. Jua kali linaweza kumuchokesha. Hali yake inatia huruma ikionyesha ugumu wa maisha.

Miti na ardhi kwa jumla umekosa maji kwa sababu ya ukosefu wa mvua, ukame umesababisha watu wakose maji ya kunywa na kuishi kwa hali mbovu.

Muuguzi amemshikilia mtoto mchanga. Muuguzi amevaa kofia ya buluu na barakoa. Anashikilia mtoto aliyefungwa blanketi. Muuguzi huyu anaonekana mwenye furaha. Mtoto amelala.

Kundi kubwa la zinge wanaruka angani na kutua kwenye mimea. Mwanaume mmoja amesimama chini akishika kijiti kirefu akiyafukuza. Anga inaonekana kuwa shwari. Nzige hao wanaonekana kuwa tishio kubwa kwa mimea.

Mvua mkubwa umenyesha kiasi cha kwamba hospitali ya kaunti ya Ahero umeweza kujaa maji. Maji hayo machafu yametatiza huduma za hospitali hiyo. Kiti cha magurudumu ambalo linaweza kutumika na mgonjwa imewachwa bila matumizi. Maji hayo yanaharibu majengo yaliyomo pale.

Huu ni hafla wa uzinduzi wa mradi wa maji. Wanaume wawili, mmoja ambaye amevalia suti nyeusi na mwingine ambaye amevalia suti wa kijivu anakaribia bomba la maji. Ndoa za manjano zimepangwa chini. Umati wa watu umekusanyika kushuhudia.

Mtu aliyevaa suti ya kinga ya bluu ,barakoa na miwani anabeba mikebe miwili hatari ,ishara za vuvu zimechorwa wazi ,anafuata sheria za kazini. Amebeba mitungi miwili, moja ya bluu ingine ya njano .

Jumba lililokuwa limeharibika linabomolewa. Tingatinga la manjano linaonekana likiondoa vifusi. Maafisa wawili wamesimama wakitazama. Majengo mengine yapo karibu, hali ya uharibifu inaonekana wazi.

Daktari wa macho anampima mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe na daktari anatabasamu. Anatumia kifaa maalum cha kupimia macho. Mgonjwa ameketi mbele yake. Ukuta wa rangi ya blue unaonekana nyuma.

Muuguzi anatoa chanjo kwa mtoto mdogo. Mama wa mtoto anamshikilia mtoto huyo. Sanduku la sindano lipo mezani. Huduma muhimu wa kiafya inatolewa sehemu huu.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa. Anashikilia chupa ndogo ya dawa. Anaonekana akitoa dawa kutumia sindano kutoka chupani humo. Watu wengi wako nyuma wakingoja wapewe dawa.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa. Yeye amevaa barakoa na glavu akitumia vifaa vya matibabu ya meno. Msaidizi wake amesimama karibu akimtazama kwa makini. Chumba kina vifaa vingi vya kisasa vikiwemo taa na screen .

Mwanafunzi wa kike amevaa koti jeupe la maabara anafanya jaribio la moto. Anaangalia kama moto unawaka vizuri. Mazingira ni maabara ya kisasa yenye meza nyeusi na ubao mweupe. Wenzake wanafanya jaribio kama yake kule nyuma.

Hii ni eneo la wazi labda kambi au kijiji ambapo watu wanatumia troli kusafirisha maji. Kuna troli kadhaa iliyojaa mitungi za maji ya rangi ya njano. Watu wamekusanyika karibu na vibanda vichache.

Afisa wa afya watembea vijijni kwa watu maskini. Afisa hawa wanawapima kama wameambikizwa ugonjwa wa korona. Mzee anapimwa joto kutumia mashine maalum. Afisa anatayarisha dawa ya kumdunga ili iwe kinga kutokana na virusi hivyo.

Ajali mbaya wa barabara umetokea. Lori la mafuta limelala chini. Kuna moto mkubwa na moshi mweusi. Watu wamekusanyika wakiangalia tukio. Bomba la kuzima moto zinaonekana wakijaribu kuizima.

Wanaume wawili wanavuka barabara iliyofurika kwa pikipiki ,maji mengi ,matope yamefunika njia , wanajaribu kufika ng'ambo mwingine huku wakikabiliana na changamoto ya maji mengi barabarani .

Mgonjwa amelala juu ya kitanda nyekundu, amevaa barakoa. Daktari amevaa koti jeupe akimsaidia mgonjwa kunyoosha mguu. Inaonekana ni kikao cha matibabu ya viungo. Wanafanya mazoezi muhimu ya kurejesha afya ya viungo vya mwili.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Daktari amevaa barakoa na glovu. Vifaa vya meno vipo mezani. Skrini ya kompyuta inaonekana pia.

Haya ni mikono miwili, moja ikiwa imefungwa kwa kifaa cha matibabu chenye waya na vijiti vinavyoonekana kama elektroniki. Mkono mwingine unaovaa saa umeshika mkono wa kwanza kama ishara ya kuunga mkono au faraja. Inaonekana kama tukio la matibabu au ukarabati wa kiafya ukionyesha msaada na uangalifu.